Huku ni shambani, kwenye shamba hili wameweza kupanda miche mingi ya migomba ya ndizi. Kuna mtu ambaye amesimama. Ni dhahiri kwamba huenda mtu huyu amekuja katika sehemu hii kufanya utafiti.

Hapa kuna gari ambalo linabeba mkungu wa ndizi, zinazoonekana kwamba hazijaanza kuiva, kwani ni za rangi ya kijani kibichi, huenda zinachuliwa sokoni ili ziweze kuuzwa.

Hapa tunaweza kuona ng'ombe ambaye amesimama pamoja na mtu anayemkama ng'ombe huyu, sehemu hii inaonekana kwamba ni mahali ambapo kumekauka sana.

Hapa ni sehemu pa kukamulia ng'ombe. Tunaweza kuwaona ng'ombe wawili, wote wamefungwa miguu ya nyuma. Wanatumia mashine katika kukamua ng'ombe hawa.

Hapa ni shambani tunaweza kuona kwamba katika shamba hili wamepanda migomba mingi ya ndizi. Kuna mwanamke ambaye amesimama huku ameshika mikungu ya ndizi ambayo bado hazijaiva.

Huku ni shamani, na kwenye shamba wamepanda migomba ya ndizi, kuna ndizi ambazo zinaonekana kuwa ya rangi ya manjano, dhahiri kwamba zimeshaiva.

Hapa tunaweza kuona ng'ombe ambaye amefungwa miguu ya nyuma, vilevile kuna mwanamke anayemkama ng'ombe huyu, huenda anataka maziwa ili aweze kunywa au hata kuuza.

Huku ni shambani, mahali hapa wameweza kupanda miche mingi ya ndizi kuna baadhi yao ambayo yalishazaa mikungu ya ndizi na ndizi hizo zimeanza kuiva.

Hapa ni mahali pa kukama ng'ombe tunaweza kumuona ng'ombe ambaye amefungwa miguu ya nyuma na kuna mtu ambaye anamkama ng'ombe huyo huenda anaweza kufanya biashara ya kuuza maziwa.

Hapa tunaweza kuona mkungu mwingi wa ndizi ndizi hizo hazijaiva kwani zina rangi ya kijani kibichi. Kuna baadhi ya ndizi ambazo zimeiva na zimewekwa juu ya mkungu wa ndizi.

Hapa kuna ng'ombe anayeonekana vilevile kuna mtu aliyebeba mtungi wa kupiga dawa. Anaonekana kupiga dawa ng'ombe huyo kwani anajaribu kuzuia ng'ombe huyo asiliwe na kupe.

Hapa ni shambani. Tunaweza kuona kwamba mkulima huyu amepanda vitu mbalimbali. Miongoni mwa mimea hiyo ni pamoja na migomba ya ndizi, mahindi na hata nyasi.

Hapa ni mahali pa kukama ng'ombe , tunaweza kuwaona ng'ombe mmoja aliyefungwa miguu ya nyuma huku mtu akikama ng'ombe huyo. Maziwa ambayo yanatoka kwa ng'ombe ni ya muhimu kwa vile tunaweza kukunywa au kupikia chai.

Huku ni shambani, tunaweza kuona mgomba wa ndizi ambao umezaa mkungu wa ndizi, ndizi hizo hazijaanza kuiva kwani bado zina rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni sehemu ya kukama ng'ombe. Tunaweza kumuona ng'ombe aliyefungwa miguu ya nyuma huku akikula. Vile vile ng'ombe huyo anakamuliwa kwa kutumia mashine.

Huku ni sokoni, kuna watu mbalimbali wanaoonekana kutoa mikungu ya ndizi kutoka kwenye lori, vilevile kuna mikungu ambayo ishaashukishwa na inaonekana kwamba ndizi hizo hazijaiva.

Huku ni shambani, kwenye shamba wamepanda miche mingi ya migomba ya ndizi , baadhi ya miche hiyo imeshazaa mikungu ya ndizi na ni dhahiri kwamba bado hazijaiva.

Huku ni shambani. Kwenye shamba wamepanda miche mingi ya migomba ya ndizi. Miche hii inaonekana kwamba bado ni changa kwani hazijaanza kuzaa mikungu ya ndizi.

Hapa kuna ng'ombe ambaye amefungwa miguu ya nyuma. Vilevile tunaweza kumwona mwanamke ambaye anamkama ng'ombe huyo. Huenda anataka maziwa haya ili aweze kuenda kukunywa au kupikia chai.

Huku ueda ni sokoni, tunaweza kuona ndizi ambazo ni za rangi ya manjano dhairi kwamba zimeshaiva. Kuna mwanamke aliyeshika baadhi ya ndizi, uede ndiye muuzaji.

Huku ni shambani. kwenye shamba wamepanda miche mingi ya ndizi vile vile kuna mtu anayeonekana kuwa huenda amekuja ili kufanya utafiti katika shamba hili.

Huku ni shambani, tunaweza kuona mgomba wa ndizi, ambao umezaa mkungu mkubwa wa ndizi, ndizi hizi hazijaanza kuiva kwani bado ina rangi ya kijani kibichi.

Huku ni shambani. Katika shamba hili wamepanda miche mingi ya migomba ya ndizi. Ndizi zikapoiva zitachukuliwa sokoni ili ziweze kuuzwa.

Hapa ni shambani, tunaeza kuona mkungu wa ndizi ambao haujaiva kwani bado ina rangi ya kijani kibichi. Mkulima atakapoona kwamba ndizi zimeiva ataichukua sokoni.

Huku ni sokoni. Tunaweza kuona mkungu wa ndizi kadhaa. Vilevile kuna watu mbalimbali wanaonekana, huenda hawa ni wanunuzi na wengine ni wauzaji.